Daktari wa meno akihudumia mgonjwa kliniki akiwa amevaa mavazi ya kujikinga. Jambo linaloonyesha huduma za afya za kinga ya meno pamoja na uzuizaji wa usafi na tahadhari dhidi ya maambukizi.

Chupa ya dawa ya virutubisho vya lishe ikiwa na lebo iliyoandikwa full surplus energy limited ambaye chupa hii kuna vidonge vyekundu pamoja na matunda ya blueberries , ikionekana kwa mlingano mzuri, mandhari hii inaonyesha bidhaa ya kiafya ya kulisha mbadala inayokomaishi nguvu afya ya mtu.

Inaonyesha chanjo cha MMR inayolinda dhidi ya surua, matumbwi tumbwi na rubela, kando yake kuna kijarida cha kueleza kinachoeleza umuhimu wa kupata chanjo hii ya ...

Kundi la watu wakishiriki shughuli ya afya au elimu ya jamii katika mazingira ya kijiji. Mwanamke mmoja mjamzito amelala chini kwenye mkeka huku mhudumu wa afya amevaa sare ya rangi ya bluu akimfanya uchunguzi pengine.

Chupa ya dawa ya virutubisho vya vitamin D pamoja na vitungo vingine vya chupa. Umuhimu wa lishe bora na matumizi ya kusaidia afya, mifupa na kinga ya mwili.

Daktari wa macho alihudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kupimia macho. Hii inaonyesha huduma ya uchaguzi wa macho inayotolewa katika mazingira ya kitaalamu.

Inaonyesha daktari wa meno katika chumba cha matibabu akimchunga mtoto mmoja. Mtoto ameketi kwenye kiti maalum cha meno akiwa ameshikiwa na mtu mzima labda mama yake. Daktari amevaa mavazi ya kinga pamoja na barakoa au kofia ya usafi na kifa cha meno kuangalia mtu.

Chupa ya chanjo ya MMR pamoja na sindano ikiashiria juhudi za kuzuia ugonjwa ya kuambukizwa kupitia chanjo na umuhimu wa hudumu wa kinga katika sector ya afya ya jamii.

Chupa kadha za chanjo zilizoandikwa vacina febre amarela ambayo ni chanjo dhidi ya homa ya majano, kila chupa imendikwa tano doses ikiwa inamaanisha inavipimo vitano vy chanjoo kwaajili ya watu watano. Chanjo hii inaeeneza kua aina ya virusi ajili ya kuchochea.

Kundi la wataalamu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wakipatia mgonjwa huduma ya ki afya kwenye chumba Cha hospitali au clinic .Dakitari mmoja anavaa utunzi au matibabu ya meno kama mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum Cha matibabu ya meno uku wenye wakimsaidia huduma ya afya Kwa usalama.

Ni mwanamke ambaye amevaa vitu imeandikwa kama ni wataalamu ama ni daktari wa kienyeji ambaye ni kama mtu amevunjika ama ako na shida na mgongo ama hawezi tembea naye atapatia massage ama atapatia kitu ingine, vile mtu akue, atembee.

Mtu mmoja akiwa amevaa vitu vya kinga na akiwa anabeba na saduku ya dawa inayowekwa kwa akiwa na friji na dawa zikiwa inapatia watu dawa na karibu na mafuriko ya maji ya kijijini.

Inaonyesha aina mbali za dawa au vitupisho vya afya vilivyowekwa katika mapokosi ya rangi tofauti, kila moja likiwa na jina la maelezo juu yake. Mapokosi haya yamepangwa kwa mapangilio mazuri na kila kifunganisho kinaonekana kuwa cha kisasa chenye upora, hali ya kuashiria bidhaa hiyo.

Inakaa kama mafuriko jiji ambayo inakuwa na mafuriko mingi na vile naona kuna magari ambayo iko kwa mafuriko hizo ndani. Vile inakaa ni usiku usiku ama ni alasiri ivi kwa mvua mingi imenyesha, baadaye watu hata gari na watu ambaye wamezikwa hata gari hakuna gari ambayo inaenda au kuja mahali moja hadi ingine.

Aina mbalimbali za bidhaa za afya au urembo zilizopangwa juu ya uso wa meza au rafu. Kati ya bidhaa hizi kuna chupa na kopa zenye maandishi na lebo zilizowekwa kama vile lijepo la kope. Hizi uendwa kwa asili au dawa zilizowekwa katika usafi wa ngozi.

Chombo cha kitamaduni kinachotengeneza kwa kombe au mtungi wa asili ambacho kinaonekana kuwa na mapambo ya pamba na shingo kando ya kombo kuna mitungi zinazo sehemu ya mitungi ndani.

Naona mtu akipokea huduma ya chanjo, kuna wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kinga kama maski na glovu wakitoa chanjo kwa mwanamke anayeketi pembeni kuna chanjo inayotumika kukingana dhidi ya ugonjwa hii na sheria juhudi ya kutoa elimu na huduma za afya kwa jamii, katika mazingira ya kitaalamu.

Chupa ya dawa ya maji ya virutubisho aina Vitamin D3 inayotumika kusaidia mwili kupata vitemeni muhimu kwa ajili ya afya ya mfupa, kinga ya mwili.

Mhudumu wa afya akimchanja mwanamke kwenye eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa kijiji au katika jamii ya pindupindu, mhudumu huyu amevaa koti jeupe na barakoa akizingatia kutoka kinga huku mwanamke aliyeketi kwenye kiti aliyepokea chanjo kwenye mkono wa juu pembeni juu kuwa na sanduku hiyo.

Inaonyesha mhudumu wa afya akimpatia mtu chanjo ikiashiria jitihadi za kumarisha kinga ya jamii dhidi ya mgonjwa hio.

Daktari aliyevaa koti jeupe la kitibabu akiwa ndani ya chumba cha hospitalini anaonekana akitabasamu huku akiwa akishikilia kifaa cha kitibabu kilicho na mpira wa kijani ambacho huenda ni sehemu ya kifaa kusaidia kipimo.

Chupa ya dawa au virutumbisho vya lishe ikiwa imelala upande mmoja ikiwa wazi na vidonge ya maji vya rangi ya majano vimepakiwa mbele yake. Chupa hiyo inalido.

Naona wataalamu wapya wakimsaidi mgonjwa kufanya mazoezi ya fiungo, mgonjwa amelala kitanda huku mtaalamu akiinua mkono wake kwa waangalifu, hii inaashiria huduma ya tiba ya mazoezi ambayo husaidia wagonjwa kwa kumaarisha musulu na kuridi katika hali ya kawaida baada ya ugonjwa, na hii anasaidia mtu.

Choo cha kisasa cha pit latrine kilichojengwa kijiji, juhudi za kuboresha usafi wa mazingira na kuimarisha afya ya jamii kupitia miundombinu bora ya maji taka.

Inatuonyesha mtaalamu wa afya akichukua sampuli ya dawa kutoka kwa kidole cha mwanamke. Mwanamke huyu ameketi kwa utulivu huku muuguzi akiwa makini katika kuchukua vipimo. Mazingira yanaonyesha chupa cha kliniki au hospitali kuna vipanda vitakapo mezani. Hiyo dawa inasaidia mtu.

Picha inaonyesha chupa kadhaa za dawa za asili zilizopangwa juu ya uso tapara. Chupa tatu za mbele zinavibandiko zinaandikwa kwa rangi ya zambarau inayosomeka maneno ya chini nguvu za kiume na kijana kibichi pembeni.

Mandhari kavu ama ya jangwani ambao watoto wawili au watu wawili wakubwa, wakitazama mbele huku mbele yao kuna mazoga ya wanyama waliokufa, huenda ni kutokana na ukame. Ardhi inaonekana imekula kabisaa bila mimea inayoashiria hayo nguvu mazingira picha hii inaonyesha athari ya mabadiliko.

Inaonyesha kifurishi cha chanjo inayojulikana kama MMR mbili ambayo ni chanjo ya kuizia mgonjwa matatu, surua, probella na matumbitumbi. Kifurishi hicho kina chupa mbili ndogo moja iliishiwa na ya unga wa dawa ingine likua na kichanjo na ivo

Inaonyesha mtaalamu au daktari ambaye amevaa vituko vya dawa ambaye ni routine anapimiwa na amevaa barakoa na nguo ya kujikinga ambayo imeandikwa vaccination .

Watu wanne walio vaa mavazi meupe ya kitabibu wakiwa yameshikwa masaduku mekundu ya plastiki yenye maandishi zipline. Masaduku haya yanaonekana kuwa vifaa vya kuhifadhi chanjo au dawa ya aina.

Chupa ya dawa iitwayo GHUDATUN iliyowekwa juu ya meza na matumizi ya dawa za siri au vitupisho vya kufanya kuboresha afya ya mwili.

Wataalam wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga, barakoa na kofia ya usambazaji akiwa anapanga dawa mbalimbali mezani na dawa hizo ni huduma za matibabu ya jamii kuonyesha jukumu la wahudumu.

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya gari jeupe liliandikwa neno yashirisha au huduma ya jamii wakiwa wamevaa gloves na barakoa hiyo ni shughuli ya afya ya jamii.

Kuna watu ambapo wapo majini na kuna mafuriko na kuna watu wanasaidia wengine kutoka majini.

Mama akiwa amesimama karibu na mashine ya kuhifadhi watoto wachanga, katika chumba cha hospitali, ndani ya mashine hiyo, kuna mtoto mchanga aliyelazwa, jambo linaloashiria kuwa mtoto huyu ni muijiti au anayehitaji uaangalifu wa karibu wa afya baada ya kuzaliwa.

Watu watano, wanne ni wakike, mmoja mwanaume. Ambaye wanafagia ambayo watu wote wamevaa barakoa kwa kujikinga na hiyo bacteria .Amabyo wanafagia uchafu baadae wanachoma.

Mama akiwa katika wodi ya hospitali akimhudumia mtoto mchanga jambo linaloonyesha upendo wa mzazi juhudi na ulinzi wa mapema pamoja na huduma za afya ya uzazi wa mtoto mchanga hospitalini.

Vile naona kwa hii picha ni picha ya kaniaro kaunti hapa watu naona kuna picha ambayo iko na mapicha imechorwa hapa, picha ya watu wa zamani kama mtu amechorwa na himilia ya watu, na hapa vile naona ni hapa ni dawa ya kutengenezwa kutoka kwa miti, naona dawa ambayo imetoka kwa miti na imeletwa hivo.

watu wawili wakiwa shambani huku kundi kubwa la nzige ziliruka angani kwa kulifikia eneo hilo. Moja anaoneka kushika kifaa kinacho fanya na bomu au kinachoweza kuwa kinatumika kunyunyiza dawa.

Daktari au wataalamu ambye amevaa viungo vya nyeupe na anatibu mtu akiwa anaangalia kwa macho yake baadae akieka kwa macho ingine akiwa anaangalia kama ako na shida ya macho.

Inaonyesha moto ambao umeshika kila mahali na unachoma nyasi yote na baadae inaonekana imeitwa na watu wa kuzima moto wawili ambao wanazima moto wakiwa kwa hiyo mahali na moto ni mingi sana.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na kitambulisho shingoni aki kwenye banda la huduma. Chini ya hema jeupe ameshikilia kifaa mikono kilichokuwa na hama.

Inaonyesha mtoto mdogo ambaye anapatiwa matibabu na watu kama wataalamu au daktari ama watu wa polio ambayo wanaoatia mtoto kwa mdomo vitu na mamake ambaye ako mbele yake.

Sindano na chupa ya chanjo ya homa ya manjano, ikiashiria juhudi za kinga dhidi ya ugonjwa ya kuanguza kutumia chanjo na umuhimu wa afya ya kinga katika jamii.

Vifaa vya matibabu vilivyopangwa juu ya huko kwa meza ya hospitalini au maabara katika kuna chupa ya dawa yenye mandishi measles, mumps and rubela vaccine ikionyesha kuwa ni chanjo ya surua.

Tunaona mhudumu wa fya liyevaa glavu na mavazi ya kujikinga akimdungwa mwanaume kwenye mkono wa kushoto. Wote wawili walivaa barakoa ishara ya tadhrari dhidi ya ugonjwa ya kuambikazana.

Chupa ndogo ya dawa ni chanjo ya measles momsa na rubella. Chanjo hii husaidia kinga dhidi ya surua, matumbua, na rubella. chupa hio ina kofia ya bluu na maandishi ya rangi ya bluu. Ndio watu wanakula ambao wanasaidia kua na haya na afya.

Watu wakiwa wameketi na zingine zikiwa zimesimama na mmoja wote wanavaa barakoa na kujikinga kwa madharati ya usafi au na afya. Mmoja ingine akiwa anagalia karatasi akiwa na kalamu ingine na mama juu yake akiwa.

Meza na viti vilivyo jaa dawa mbalimbali pamoja na kifaa vya afya vilivyopangwa katika mazingira ya wazi. Hii inaashiria utunzaji wa huduma wa afya au usambazaji wa dawa katika jamii.

Eneo lilloadhiriwa kwa kuanguka kwa jengo mpaka la jengo hilo lemeporomoka kwa kupaka kifuzi kikubwa cha mawe na vikambo viae mbele ya kifuzi kuna watu waliovalia mavazi rasmi ya dharura na kofia ya usalama.

Inaonyesha chupa cha dawa plastiki ya kahawia ikiwa imelala juu ya meza ya mambao, na kasha lake ni dhahabu likiwa wazi pembeni kutokana ndani ya chupa iliyokuwa vidole vingi vya rangi nyekundu, viliyowekwa njee karibu na udongo ilivyokuwa vipande karatasi zilizoshikana na kishimo cha wagonjwa fulani fulani ya kipimo.

Inaonyesha wanawake watatu waliovaa wote watatu wamevaa barakoa na mmoja ameketi chini ambao wanapatiwa vaccine ama dawa ya chanjo kwa mgongo ama hapo kwa mkono yake iliyokaa kama ni mgonjwa ama wanatibu.

Kuna mwanaume ambaye amevaa barakoa na kofia na kwa mtoto mdogo anaoshea mkono na shampoo ikona na baadae ataosha na maji kwa tangi imeandikwa UNICEF.

Mtu anayetumia dawa za vidongo kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki ya vazi kidogo, hivyo ni vya mviringo vya rangi ya dhahabu au jungle vinavyo saidia kwa vya lishe dawa za Omega 3 conol vidole vikitirikwan kama mikono mingine.

Mtaalamu wa kingo via chombo cha matibabu ya meno ama mahali anauzia daktari za meno amevaa viakike ni na ingine ambayo anakaa kiti maalum cha meno na kana inafurahisha ama anatolewa

Wahudumu wa afya waliovaa sare nyekundu na njano wakisaidia mgonjwa aliye kwenye kitanda hospitalini ikiashiria huduma ya dharura na msaada wa kitibabu.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga kama daktari au mfanyakazi wa afya. Amevaa gauni la manjano, glavu, barakoa na kofia ya kumshika kichwa.

Mfanyikazi akiwa amevaa mavazi ya kujikinga na akinyunyika dawa kwa kutumia kifaa maalumu , akiashiria juhudi ya kudhibiti mbu au wadudu wakali kwa afya wa wananchi.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare za bluu na barakoa akimhudumia mzee aliyeketi kwenye kiti cha plastiki mtaani. Mhudumu huyu anaonekana aliyechomwa sindano au kumpa chanjo.

Inaonyesha picha kadhaa za chanjo ya MMR zilizoandikwa kwa kiingereza zimeweza kupangwa kwa uso wa meza, hii inaangazia upanganaji wa chanjo kwa ajili.

Kituo cha kunawa mikono kilichowekwa nje kwenye besheni la kijani bomba la maji na ndoo ya plastiki yenyewe, hii ni hatua ya kuanzisha plastiki na usafi udhabiti makini katika...

Daktari wa meno akiwa anahudumia mgonjwa katika chumba cha kliniki. Huduma za afya za kimya na meno na umuhimu wa matibabu ya kitaalam.

Chupa za dawa mbalimbali zilizopangwa juu ya meza ya plastic ya blue .Chupa hizo zina label zilizoandikwa jina ya dawa pamoja na maelezo ya matumizi. katika dawa hizo kuna vidonge vya rangi tofauti tofauti.

Mama na mtoto wake wakiwa wameketi chini anapatiwa dawa kwa mkono na wataalam wa daktari wa afya wakiwa wanapatia vaccine ama chanjo ya kujikinga.

Chuo cha daktari cha meno ambao anapatia wateja ama kuwa ama safisha ama anatolewa kwa meno, na tofauti ikiwa na kitu cha kutoa anayopatiwa anaoshwa na baadae anatolewa kwa hivyo.

Mizani kwa chupa mbalimbali za virutubisho vya lishe hasaa vitamini D tatu kutoka kwa chapa tofauti kama England na hizo baadhi ni vidonge vimemiminika huku zenye zikiwa na rangi za chupa ni tofauti kwa chango au ile ya kinga.

Tunaona watu wanawake wawili walio wakiwa nyumbani ambayo kuna mafuriko yameingia nyumbani na wamefungua mlango wakiwa wanatumia kutoa maji nje hivo wakiwa wanaogopa.

Ni mwanamke ambaye anachota maji kwenye mfereji ambayo ikona mtungi ambaye anasikia furaha nyingi kama amepata maji. Kwa mfereji kuna kifuli ambayo ukichota maji utafunga na hapo kuna mabati nyuma yake na kuna nguoa ambayo imeoshwa iyo kijiji inasema hao watu ambao hivo.

Kijana amesimama karibu na mabaki ya jengo lililobomolewa ikiashiria uharibifu wa makazi au ubomoaji wa nyumba, jambo ambalo linaweza kuhusiana na mipango ya maelezo ya maji.

Mwanamke mzee ambaye amevaa barakoa na kioo ambaye anapatiwa sindano na watalamu ama daktari. kama inaweza kaa inakua vaccine ama dawa zingine vya kutibu wagonjwa.

Inaonyesha sehemu ya kuuza dawa za kienyeji ambayo chupa ni yenye zimepangwa mezani. Chupa hizo zina aina mbali za viminika au unga ambayo huenda ni dawa asilia au virutubisho vya afya. Ukuta wa nyuma inaonyesha vifaa vya nyuma vya asili kama vile vikapu, vikundi au mikeka inayoonyesha mazingira ya kijiji.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akifanya kazi ya kunyunyiza dawa kwa kutumia kifaa kinacho toa moshi mzito mweupe. Anaonekana kuwa katika mazingira ya mtaa au kazi akiwa amevaa mavazi.

Kundi la watu walio vaa barakoa wakiwa ndani ya njengo ambalo linaoneka kuwa ofisi au ukubwa wa serekali mmoja wa watu hao. Aliye vaa koti jeupe la mavaro na barakoa wa upasuaji aonekana akiguza au kuuliza jambo huku wengine wamsikia kwa makini, nyuma yao kuna makala yenye maandishi Unicef.

Tokeo la kimatibabu ndani ya chumba cha afya, hususani kliniki ya meno. Daktari wa kike aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa anahudumia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Pembeni yake kuna msaidizi wa kidaktari aliyevaa nguo za kijana na pia amevaa barakoa na miwani hiyo pia na anatumia kifaa cha kisasa kwa matibabu ya meno bila kompyuta.

Vifaa vya kiingilini vilivyowekwa juu ya kitambaa alili vya udongo, miti ya dawa chupa na vitu vingine vilivyohusishwa na tipa mabala.

Mama ambaye amevaa mavazi vya pinki , amekiti kwa kitanda cha hospitalini anayeonekana akiingiza mtoto wake kwa mapatio ya maziwa, ikiwa inakaa mtoto amezaliwa siku mbili ama leo.

Katika picha hii, tunaona wavulana wawili wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya manjano na suruali za buluu, wakiwa na mapengo mgongoni na barakoa usoni. Wako katika eneo maalum, ambapo kwa mikono huoshwa kwa sabuni, siyo yembe kuoshwa, ili kuepuka hatari dhidi ya COVID-19. Tuendepo.

Darasa lenye wanafunzi wameketi kwenye dawati wakimsikizia mwalimu aliyesimama mbele ya ubao, wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi ya buluu na zingine zikiwa za waridi.

Mtu aliyevaa koti jeupe na maaabara alafu na barakoa akiwa anafanya shughuli ya kunyunyiza dawa. Amebeba vifaa vya kunyunyiza ambacho kina bomba la tanki la mgonjwa.

Vitu mbalimbali vikiwa vimewekwa sakafuni ambavyo vinaonekana kutumika kwa shughuli za tiba za jadi au dawa mbalimbali. Kuna vikombe vidogo, chupa mezani na ni asili kama majani au uungaji.

Mama mchanga akiwa ameketi hosipitalini huku akimshika mtoto wake mchanga kwa upendo, anaonekana kwenye furaha na utulivu ishara ya uzazi salama, mazingira ya hosipitali yake safi na yeye utulivu yaliyoonyesha huduma bora alizopokea. Picha hii inaonyesha uzuri wa maisha mpya wa upendo mama wake.

Wataalamu wa afya wakiwa kaavaa vazi rasmi lakitibabu ya Amerikana hakitungua au kupima sambuli rifu ya kutumbia kifaa kidogo penye kwa ajili ya utunguzi wa damu macho au huduma vime ya afya msingi mwenye walio huku karibu kuenda ni wagonjwa.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi aliyekosa sehemu ya kuta kwa kutumia maji kutoka kwenye ndoo. Ukutani kuna mchoro wa mwandishi anayesemea kuhusu usafi na matumizi salama na ya maji.

Unaonyesha mwanamke aliyesimama mbele ya kundi la watu walioketi ardhini kwenye eneo la wazi na nyasi kafu. Mwanamke huyo, eh, anaonekana kuwa anazungumza, eh, mafunzo watu walioketi au wanawake na wanaume waliovaa mavazi ya kitamaduni hasa, hasa wa shuka ya rangi mbali, yaliyoshirika jamii zinaonyesha milima, milima mbalimbali za chua.

Hizi ni dawa za asili inayosaidia kusafisha mwili kwa kuondoa sumu na taka mwilini, inaimarisha afya ya ini, figo na mwili, inaimarisha na mfumo wa mwengeo wa chakula, inayotumia mtu akuwe na sahihi ya kupata matokeo ya bora na kiafya akue na afya bora.

Kundi la watu waliovaa fulana za vijana na fulana za nje za bluu, zenye mistari mieupe zinazofanana na sare rasmi. Wengi wao wanashikiria karatasi au kitabu cha rangi nyeusi ambavyo wanao onekana kuonyesha mbele kwa furaha, fahara anawaona wanaume na wanawake wamesimama kwa pamoja nje ya jengo katika mzingara ya kijiji.

Mtu akiwa shambani akinyunyuzia dawa kwenye mimea, amevaa sweater ya blue na surwali fupi ya pink . Mgongo ana mzigo wa container ya plastiki ya rangi ya blue ambalo lina pambo la kunyunyiza maji au dawa, ananyunyuzia mimea ndogo inayopandwa kwa mstari katika udongo uliofanya mzuri mzao wa kati.

Wahudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe na barakoa, akiwa ameketi ardhini kwenye eneo la wazi lenye vumbi na hadharani ya kijiji au maeneo ya ukame, wahudumu huyu ameonekana akitayarisha sindano karibu na container la baridi, linalotumika kuhifadhi chanjo , pembeni yake kuna mwanamke aliye.

Mtu moja akiwa amevaa mavazi ya kujikinga ako na kioo anatibu mgonjwa wa ngombe akiwa anaweka kitu mkono wake akiwa anatibu akiwa na mgonjwa ama anapatia dawa.

Kazi za mikono zilizotengenezwa kwa kutumia vifaa vya asili kama vipugo vikawa vimepandwa na kutumia kuhifadhi vitu mbalimbali kama haijahidi zilipowadia ndelevu.

Tuna vyakula mbalimbali. Tumia na panga vizuri kwenye sahani. Changanya kipande kimoja na saboli ya mboga safi. Tumia supu ndogo mbili nyingi kwa mchanganyiko wa kijani au mwingine, na weka sehemu kubwa za vyakula kwa kufunikwa.

Meza ya kuuzaa dawa za kienyeji ikiwa na mizizi mbalimbali na dawa zilizowekwa kwenye chupa na mikopa ya plastiki. Mizizi imepangwa kwa wingi juu ya meza na pembeni kuwa chupa za plastiki za dawa.

Tunaona meza ya bidhaa za jinjini zilizopangwa kwa mpangilio, zilizowemo dawa za miti shamba ndani ya chupa, vikapu na mifuko ya mapambo. Kuna watu wawili wamesimama karibu na meza hiyo, mmoja wao akiwa anauliza au mjengo, hii inaashiria biashara ya dawa, mabadala ya bidhaa za asili ambayo...

Hizi vitu ni mila na utamaduni ya watu wa kitambo ambayo wanatumia kukunywa maji au kuweka maziwa maziwa hata kuna watu wengi kama Wasomali na Maasai kalenjin ambayo walikua wanatumia zamani mpaka saa hii kuna watu ambao wanatumia ama hata kwa tao ama mahali kubwa kubwa town unaweza pata watu wameweka mahai pengine watot waone .

Eneo kubwa lililokumbwa na mafuriko. Maji ya mafuriko yamejaa katika mashamba, barabara na maeneo ya makazi na kufanyia inaonekana kama ni visiwa vidogo ndani ya maji. Barabara inaonekana imengaliwa na maji.

Dawa ya chanjo ambayo imeandikwa measles, mumps and rubella virus vaccine life na wateja ama inakuwa na itaitwa MMR -50 inazuia watu kushikwa ama kugonjeka...

Inaonyesha jina ya dawa ambayo ni virutubisho au MMR ambayo imeandikwa zefac ni dawa ya vaccine, measles, mumps and rubella vaccines ya kumpatia mtu akuwe na mwili ya kumpatia afya.

Vile tunaona kuna wanawake wawili wanapita kwa jiji, mmoja ambaye amevaa nguo kama mtu ambaye anapeana mawaidha au anaita watu wakuje kwa hafla au wanazidi au wapatiwe dawa ama waongeze ama watahidi au watazame ama waandikwe.

Hii ni karatasi au vichimbo au tibu ya dawa iliyoandikwa Cholecalciferol capsules USP , hiyo ya tatu imeandikwa superD3 ambayo iko na capsules nne ambayo inasaidia mtu kupata nafuu, ambayo inapatia mtu.

Kuna wanawake wawili walio, mmoja ambaye amekaa chini na mwingine akiwa anasimama ambaye anapatiwa dawa kwa mkono wa kulia ambayo inaweza kuwa ni vaccine ama chanjo ya kujikinga.

Mwananchi akiwa amekaa, ameketi mezani ndani ya chumba akizungumza na mhudumu au afisa anayetoa huduma. Karatasi zimewekwa mezani zilionyesha kwamba mawasiliano hayo yanahusu swala rasmi kama vile usajiri, huduma za afya au msaada wa kijamii.

Mbida ya hospitali au kituo cha afya amabapo watu wanafuata hatua za usafi wanawake wawili waliomstari wa mbele wamevaa mavazi ya kitamamu ya afya, mmoja akiwa amevaa koti jeupe na surwali nyeusi na mwingine akiwa na koti cheupe lenye wote wawili wameva barakoa wakiwa wanahuduma na kupatia watu

Chupa ambayo ni ya virutubishi vya lishe kama vitamin D inaweza onyesha juhudi za watu kuboresha afya kama kutumia virutubisho za kuongeza kinga za mwili hasa bila lishe ya kawaida hatuwezi kutoa mahitaji ya mwili.

Inatuonyesha mtoto akiwa katika chumba cha kliniki au zahanati akizungumza na mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe. Mazingira yanaonyesha sehemu ya kutoa huduma za afya zikiwa na vifaa vya matibabu kama sinki, viti na pipa la taka la rangi ya manjano. Hii inaashiria kuwa mtoto.

Mkono wa mtu aliyevaa glove nyeupe ya matibabu akiwa ameshikilia shindano na chupa cha chanjo iliyoandikwa vaccine mandhari ya nyuma ni ya blue nyeupe ikiwa mkazo kwenye vikao vya vitabibu vilivyo kwenye picha muundo huo unaonyesha maandalizi ya utoaji wa chanjo tukio amabalo ni muhimu kwa kinga dhidi.

Sanduku la dawa lililojulikana kama lenye jina la biashara azbii tano , ndani ya sanduku kuna vidonge vya rangi ya manjano, vilivyowekwa kwenye lisa kwa ajili ya utunzaji na matumizi rahisi. Kwa kuwa hiyo ni ngozi au masikio kwa hivo.

Chombo cha kutolewa ama cha meno imeandikwa Dental care ama fine touch ambayo hapa ni mahali pa kufikia ama reception mpaka wakati unalia unapita hapa na kuna mwanamke ambaye ako a furaha kwa uso wake anakukaribisha.

Mwanaume ambaye amevaa vikao vya kujikinga mpaka amevaa barakoa hapa mdomoni ambaye anabeba mitungi ya dawa ama ikiwa kwa kemikali ambayo imeandikwa hatari.

Daktari wa meno akiwa anahudumia mgonjwa kwa kumfanyia udukuzi wa kinga. Afya ya meno na umuhimu wa matibabu ya kitaalamu katika kuakishia afya bora.

Wataalamu wa afya wakimhudumia mwanamke mzee kwa kumwekea kifaa cha usaidizi kwa kusikia jambo linaloonyesha juhudi za kutoa huduma za afya ya usinifu.

Chupa ya dawa aina ya easy iron kutoka kampuni ya county life , dawa hii inaweza kuwa ni kiturubisho cha madini ya chupa ambacho usaidia kuongeza kiwango cha damu mwilini na kupunguzwa na upungufu wa nguvu.

Watu wanne ama watano ambao wamevaa nguo ya kinga na mmoja wao akiwa ako na kitu mgongo yake ambayo anapatiwa ama ni kama wadudu ama kitu ambayo wanatoa.

Maafa ya mafuriko katika eneo la makazi, maji ya tope yamejaa na kubeba mapaka ya mti huku nyuma moja ikionekana nusu kuzama mpaka mafuriko magari inaonyesha uharibifu mkubwa.

Kisanduku cha dawa kilichosimama wima ambacho kimeandikwa CBD pain cream.

Watu wawili waliovaa sare maalum wakifanya shughuli ya kusafisha taka katika mazingira ya wazi, wamevaa mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na glovu na kutu za maji, wakionekana wakisanya au kuzua taka zilizosamba ardhini. Taka hizo ni za aina mbali kama plastiki, karatasi mpaka chakula zilizotupwa hapa.

Mtoto akisugua mikono yake kwa sabuni na maji huku bofu ikionekana kwa wingi mkono hii ni ishara ya tendo la kuosha mkono kwa ungalafu ambalo wa ugonjwa madharazi ya umma.

Tunaona mtoto mdogo akiwa kwenye chumba cha tiba ya mazoezi ,akisaidia kutembea kwa kushika mibao au mbao ya yakujitengeneza ,watu wakiwa waliopo karibu nao wanaoneka kumpa usaidizi na bongo mazingira yanaonyesha vifaa vya tibu ya mazoezi ya vioungo hali inayo ashiria kwamba mtoto anapokea matibabu yakumsaidia kuimarisha uwezo na kutembea kupona.

Mhudumu wa afya akimchunga mtoto mdogo aliyeketi kwenye mapacha ya mama yake. Mama huyu anamsikia mtoto kwa upole huku mhudumu akiwa amevaa barakoa.

Mkono wa mtu akiwa ameshikilia chupa na tiketi za dawa kutokana na cliniki duka la dawa au tabibu wa jahidi inaweza kuhusiana na huduma za afya tiba mbalala.

Chupa na posti la dawa ya kumeza ya kutumia watoto ambao ni antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria.

Watu wakiwa kwenye eneo la wazi lenye ugongo wa rangi ya udongo mwekundu wakifanya shughuli zinazohusiana na umuktaji au usambazaji wa maji. Vitu vinavyoonekana wazi ni magudio ya plastiki ya rangi ya manjano, watu wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida ya kitigri waliokuwa.

Ni dawa ambaye inakuongeza au ukue na afya bora au ukue na mtu ambaye anakula asubuhi au anameza asubuhi au jioni ambao wanataka wakue na hiyo kitu ya kufanya kazi mzuri ukue na viti mingi ya kuwa mtu kila mara.

Naonyesha watu wengi walio kwa laini na wengine mbele yao wakiwa wakipatia msaada ama kitu zingine za kutani usaada unaopatia mtu wako kwa laini moja kwa moja.

Msichana mdogo akiwa amebeba mtungi wa plastiki wa manjano mgongoni alioutundika kwa kutumia kamba mabegani. Msichana huyu anaonekana akiwa kwenye mazingira ya kijiji au sehemu ya mashambani ambapo kuna ukame au ardhi kavu. Mavazi yake yanaonyesha maisha ya kawaida ya kijiji na shingo huenda maji ishara ya kuwa hivo.

Tokeo la huduma ya afya ya urejeshaji au tiba ya viungo ambao daktari au wataalamu wa tiba ya mwili anamsaidia mwanaume ambaye yuko katika mchakato wa kujifunza kutembea au kusimama tena. Wote wawili wako kwenye sakafu wakiweka mkeka tofauti, karibu nao kuna vifaa vya usaidizi.

Tunaona vifaa vya kuthaminiwa kutuadithiwa kwa ajili ya chanjo, kwa chupa ndogo ya dawa iiyoandikwa measles, mumps and rubella virus vaccine shindano iliyo tayari kwa matuminzi pamoja na pamba ya kuzingira kuvalisha cha usafi, mpangilio huu unaonyesha madarati ya kutoa chanjo kwa watu.

Ni mama aliyevalia nguo za buluu yenye pambo ya manjano akiwa ameketi ndani ya chumba cha afya akitabasamu, huku akiwa mtoto mchanga mtu akimtibu na naona daktari anayetibu na mchana akiwa na mkono inayotolea kuonyesha afya wa watoto wachanga hospitalini.

Wahuhumu wa afya aliyomhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya ekotoa akitumia kifaa cha kuchangia hali yake. Hii inaonyesha huduma yake.

Chanjo ya measles na pia kuna sindano moja imeekwa tayari.

Kuna watu wawili waliokatika chumba fulani wakiwa wanapanga au kugawa nguo mbali mbali zikiwemo mashuka. Wanaketi na nguo za watoto wanawake mmoja amevaa sweta jeupe na shati, sketi nyekundu na huku wakiwa na furaha kuonyesha ushirikiano kazini mazingira haya yanaonyesha kushukuru kijana...

Mkulima akiwa shambani, akinyunyiza dawa kwenye mmea kwa kutumia bomba refu. Mkulima amevaa kofia na mavazi ya kujikinga ishara ya tahadhara ya madhara na dawa za kemikali. Shamba inaonekana kuwa na mpangilio mzuri wa mimea, inayoonyesha uthibiti bora wa kilimo.

Ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha basi la lori, huku watu wakisanya eneo la tokeo. Hadhari za usafiri barabrani na umuhimu wa kuzingatia sheria za trafiki .

Mwanamke mjamzito akiwa amelala juu ya mkeka huku muhudumu wa afya akiwa karibu naye akionekana akimfanyia uchunguzi au kupima hali ya ujauzito. Mazingira ya kutokea yanaonekana kuwa na kawaida ya wanakijiji, jambo linaloashiria utoaji wa huduma wa afya ya kizazi katika mkazi ya jamii ama nyumbani mwa mwanamke huyo.

Kikundi cha watu waliovaa sare za buluu wakipokea maelezo kutoka kwa kiongozi. Ikiashiria mafunzo au umwachaji wa jamii kuhusu maswala ya kijani.

Mgonjwa akipokea huduma ya matibabu ya meno kutoka kwa wataalamu wawili wa afya, walio katika mavazi ya kitabibu na barakoa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno huku mmoja wake kwa kutumia kifaa cha daktari na mwingine akisaidia kufuatilia mkutano huo.

Wataalamu wa tiba akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kurebisha viungo. Ikiashiria huduma za tiba ya viungo na urejeleshi wa afya.

Watu wanne wakiwa wamevaa wote barakoa na wakiwa wanaosha mkono vizuri wakiwa na mahali ama mandharati ya afya usalama na utaratibu baada ya kuwa ama ugonjwa na.

Mtu alishikwa ndio maonyesho mbalimbali za dawa au kemikali zilizokuwa mapipa ya plastiki. Nusu hivyo vina vidonge vya rangi tofauti kama mwanjano na nyeupe pamoja kwa walipo kwenye karatasi ya plastiki. Mtu huyu amevaa shati jeupe na ameonekana akishikwa dawa.

Mtoa ushauri wa afya kizumzungumzia kijana katika mazingira ya farangala jambo linaloonyesha huduma za ushauri, nasaha au afya ya akilini hasa kwa kijana, pamoja na umuhimu.

Kundi la watu wamekaa kwenye viti vya mathura wakiskiliza mhudumu aliyevaa mavazi ya ulinzi wa kiafya ikiashiria kikao cha uelimishaji jamii kuhusu maswala ya afya.

Chupa ndogo ndogo za glasi ziliko na vifuniko wa chupa ya rangi ya fedha, ndani ya kila chupa kuna unga wa rangi ya kahawa, inaonekana kuwa dawa za asili vitubisho au chupa hizi zimepangwa kwa vingi hivi juu ya uso au baadhi zikiwazimesimama.

Kundi kubwa la ndege lili akiruka ndani juu ya majani kwenye miti, angalia budi mawingu meupe kias lakini ya funikwa na simu kias na wengi maziwa akiwa mtu mmoja akifunika viumbe.

Inaonyesha chupa ya dawa iliyoandikwa Cranberry pills for UTI ikihamisha vidongo vya Cranberry vinavyotumika kusaidia kutibu maambukizi ya njia ya kuto uchi, hii inaashiria matumizi ya virutubisho vya asili katika afya ya mtu.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mtoto mdogo huku akiwa ameshikiliwa na mzazi wake. Huduma za afya kwa watoto kama chanjo, uchaguzi wa kiafya au matabibu kawaida kuonyeshwa umuhimu wa huduma bora.